Hili ni duka la kuuza nguo. Kuna nguo za rangi tofauti tofauti, shati ya rangi nyeusi imewekwa kwenye tundukio la kuweka nguo Na kina mchoro wa mtu ambaye anaonekana ni mchezaji wa mpira wa kikapu.

Hili ni duka kubwa la kuuza manguo. Manguo yamekunjwa vizuri na kupangwa kwenye rafu huku zingine zikiwa zimewekwa kwenye vitundikio vya manguo. Nguo hizi zina rangi tofauti tofauti zikiwemo nyekundu, nguo za rangi ya machungwa, nyeusi, nyeupe na mengine mengi.

Hili ni duka la bidhaa mbalimbali za mitindo kwa wanawake. Bidhaa hizo zimepangwa kwa ustadi na una mwonekano wa kuvutia. Baadhi ya bidhaa hizi ni kama vile hereni, mifuko ya mikononi, bangili na kadhalika.

Hili ni duka la kuuza manguo pamoja na viatu. Kuna viatu vya aina mbalimbali vikiwemo vya wanariadha. Viatu hivi vina rangi tofauti tofauti kama vile manjano, nyekundu, kijani na nyinginezo.

Hili ni duka la kuuza nguo mbalimbali. Nguo hizi zina rangi tofauti tofauti zikiwemo nyeupe ,nyeusi, nyekundu, nguo za rangi ya waridi na mengine mengi. Pia kuna vipochi vya kubeba mkononi vya wanadada.

Hii ni duka kubwa la kuuza manguo, kuna nguo za rangi tofauti tofauti kama vile manjano, buluu, nyeupe, nyeusi na mengine mengi. Kuna vibango ambavyo vinaashiria bei ya nguo hizo.

Duka hili ni la kuuza bidhaa mbalimbali. Baadhi ya bidhaa zilizomo mahala hapa ni kama vile vipochi vya mikono, viatu, nguo na kadhalika. Bidhaa hizi zina rangi tofauti tofauti.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Manguo za rangi tofauti tofauti zinaonekana mahali hapa, ikiwemo manjano, buluu, zambarau, nyeusi, na kadhalika. Nguo hizo zimewekwa kwenye vitundukio vya manguo.

Hili ni duka la nguo. Kuna nguo za rangi tofauti tofauti kama vile, nyeupe, nyekundu, rangi ya machungwa, buluu, manjano, na kadhalika. Vile vile, kuna kibango cha rangi nyekundu ambayo imenukuliwa kwa rangi ya nyeupe, ili kuashiria bei ya bidhaa hizo.

Hili ni duka kubwa la mavazi za jinsia ya kike. Kuna nguo za rangi tofauti tofauti, ikiwemo nyeupe, nguo za rangi ya waridi, kijani kibichi, nyekundu, blue , zambarau, na kadhalika.

Hili ni duka la manguo hasa za wanawake. Kuna nguo za rangi tofauti tofauti zikiwemo manjano, kijani kibichi, rangi ya waridi, zambarau, bluu na kadhalika. Nyuma ya' nguo hizo kuna michoro za uso zilizo jaa tabasamu.

Hili ni duka la nguo na viatu vya wanaume. Kuna nguo kama vile shati, koti na tai. Nguo hizi zimepangwa kwenye reki ili kuweka muonekano mzuri wa duka. Juu ya meza kuna vitabu vya kunakili rekodi.

Hili ni duka la manguo, haswa za watoto, pamoja na viatu. Kwa nje, kuna maadnishi, yaliyoandikwa kwa rangi ya blue iliyonokolea. Kwa mtazamo wa ndani, kuna nguo, za aina tofauti tofauti, zilizo na rangi tofauti.

Hili ni duka la nguo hasa za kiume. Nguo zinaonekana zikiwa zimewekwa kwenye vitundukio vya nguo ili kuleta picha mzuri. Nguo hizi ni za rangi mbalimbali ikiwemo; manjano, nyekundu, nyeusi na kadhalika.

Hili ni duka lenye mavazi za watoto. Mavazi haya ni kama vile rinda na viatu kwa muonekano nguo zimewekwa kwenye vitundikio vya manguo ili kuvutia macho ya wateja.

Hili ni duka la bidhaa mbalimbali za mitindo au za mapambo kwa wanawake. Bidhaa hizo zimepangwa kwa ustadi na ina muonekano wa kuvutia. Baadhi ya bidhaa hizo ni kama vile herini, mifuko ya mikononi, bangili na kadhalika.

Hapa ni duka la nguo lililojazwa na nguo mbalimbali. Kuna nguo kama vile shati, hoodie , mashati zenye rangi tofauti tofauti. Nguo hizi zimepangwa vizuri kuashiria kwamba ni za kuuza.

Duka hili ni la mavazi za kiume. Mashati ya wanaume yanaonekana yakiwa yamepangwa juu ya meza. Shati hizi zina rangi tofauti tofauti zikiwemo nyeupe, buluu, shati za rangi za waridi, nyeusi, zambarau na kadhalika.

Duka hili kubwa ni la mavazi za wanaume , mashati yanaonekana yakiwa yamekunjwa na kupangwa kwenye rafu, shati hizi ni za rangi tafauti tafauti zikiwemo nyeupe shati za rangi ya majungwa, majano na mengineyo

Hili ni duka la kuuza manguo ambalo mlango wake umeundwa kwa vyoo ,upande wa juu kuna kibao chenye rangi ya nyekundu na limeandikwa na rangi la nyeupe juu yake ,upande wa ndani nguo zinaonekana zikiwa zimepangwa huku masharti yakiwa yamewekwa kwenye vitundukio vya manguo.

Duka hili lenye bidhaa mbalimbali za mtindo kwa wanawake limepangwa kwa mwonekano wa kuvutia. Baadhi ya manguo yamewekwa kwenye vitundukio vya manguo ili kuleta picha ya kuvutia. Bidhaa vingine ni kama vile hereni, mifuko ya mikononi, bangili na kadhalika.

Duka hili la nguo ambalo milango yake imeundwa kwa kioo la kupendeza. Ndani yake, kuna nguo za aina tofauti tofauti haswa za wanawake. Nguo hizi zina rangi tofauti tofauti ikiwemo bluu, nyeusi, manjano, nyeupe na kadhalika.

Hili ni duka kubwa la nguo na viatu. Kuna viatu nyeusi na nyeupe ambavyo vinauzwa mahala hapa. Kwa muonekano, vimepangwa kwenye reki ili kuleta mpangilio wa picha mzuri wateja wanapo ingia mahala hapa.

Hili ni duka la bidhaa mbali mbali za mitindo kwa wanawake. Bidhaa hizo zimepangwa kwa ustadhi na unamwonekano wa kuvutia. Baadhi ya bidhaa hizi ni kama vile hereni, mifuko ya mikononi, viatu na mashuka.

Hili ni duka la nguo. Duka hili lina nguo za rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe ,nyeusi, nyekundu, zambarau na njano na mengine mengi. Pia kuna watu mle ndani akiwemo mwuuzaji na wanunuzi. Kibango kimewekwa kuashiria bei ya nguo hizo.

Duka hili lapendeza mno. Lipo hapa kwa minajili ya kuwapa pambo wanaume kwa wanawake. Lina mapambo kama vile vipochi, vipuli, pete, manukato na kadhalika. Sana sana upatikana katikati mwa jiji.

Gari hili ndogo lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye sehemu ya nyasi. Lina milango minne huku vioo vya dirisha yake vikiwa rangi nyeusi. Kando yake kuna magari mengine ambayo yameegeshwa. Pia, kuna miti na mimea yenye rangi ya kijani kibichi.

Gari hili lenye rangi nyeusi, limeegeshwa kwenye sehemu kavu. Nambari lake la usajili ni KBB 862R. Lina milango minne, huku dirisha yake yakiwa wazi. Kando yake, kuna magari mengine ambayo pia yameegeshwa.

Gari hili nyeupe limeegeshwa kwenye sehemu nje ya jengo. Lina milango minne huku madirisha yake yakiwa meusi. Nambari yake ya usajili ni KCE 982P.

Magari mapya yako maegeshoni. Magari haya yana rangi tofauti tofauti yakiwemo nyeusi, bluu iliyokolea, nyekundu, nyeupe, gari ya rangi ya fedha na mengine mengi. Mahala hapa panaweza kuwa ni pahala pa kununua gari.

Gari hili aina ya matatu limeegeshwa kando ya barabara. Nambari lake la usajili ni KDR 963V. Mlango wake wa upande umefunguliwa huku taa za nyuma zikiwa zinatoa mwangaza.

Gari ndogo la kiasili lenye muundo wa subaru, limeegeshwa kwenye barabara. Gari hii lina namba ya usajili,.KAG 528U. Vioo vyake ni nyeusi.

Gari hili lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye nyasi. Lina milango minne huku vioo vya dirisha yake yakiwa meusi. Kando yake kuna magari mengine ambayo pia yameegeshwa. Kuna miti mirefu na mimea yenye rangi ya kijani kibichi.

Gari hili jipya jeupe liko kwenye barabara. Lina milango minne huku madirisha yake yakiwa meusi. Kando yake, kuna mimea na miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi.

Gari hili jeusi limeegeshwa kwenye sehemu kavu. Gari hili lina milango minne huku madirisha yake yakiwa meusi, kando yake kuna mimea ya rangi ya kijani kibichi ambayo yanastawi.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye sehemu ya nyasi. Kando na hayo kuna miti mirefu ambayo yanaonekana yakiwa yamechipuka mahala hapo. Pia kuna hema nyeupe ambazo zinaweza kuwa zikiashiria sehemu hili lina sherehe fulani inayoendelea.

Gari lenye rangi nyeupe, limeegeshwa kwenye sehemu kavu. Gari hili, lina milango minne huku likiwa na madirisha meusi. Nambari yake ya usajili linaonekana likiwa KCE 982P. Kando yake, kuna magari mengine ambayo pia yako maegeshoni.

Gari hili aina ya matatu linaonekana likiwa kwa mwendo au limeegeshwa barabarani. Lina madirisha meusi na nyuma yake nambari ya usajili linaonekana kwa kina likiwa KCN 709X.

Gari hili, aina ya Subaru, linaonekana lkiwa limeegeshwa kwenye sehemu kavu. Lina milango minne huku madirisha yake yakiwa meusi. Kando yake kuna magari mengine meusi ambayo pia yameegeshwa.

Gari hili ndogo lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye sehemu nje ya jengo. Taa zake za mbele zinatoa mwanga, jengo hili laweza kua ndilo duka la kuuza magari. Kulingana na mazingira ni nyakati za usiku.

Hili ni gari aina ya Toyota, likiwa limegeeshwa barabarani mchana kweupe. Mlango wake wa upande umeachwa wazi. Namba la usajili wa gari hili ni KDR-963Z. Upande wa nyuma, kuna jengo lenye ghorofa kadhaa.

Mwanaume mwenye suti na kijikitabu mkononi anaonekana akimkabidhi mwanaume aliyevalia miwani, funguo wa gari. Mwanaume huyu aliye ndani ya gari anaonekana mwenye furaha usoni labda ishara kuwa amenunua gari hili.

Tairi la gari lonekana kuwa linaoshwa kutumia shinikizo mkubwa wa maji. Kando yake, kuna matairi mengine matatu, ambayo kwa mwonekano tayari yameoshwa.

Magari mawili yameegeshwa jini ya miti mrefu, moja wa magari haya ni nyekundu na lingine ni la rangi ya bluu, sehemu huo ni sehemu enye nyasi mingi, watu wachache wanaonekana kwenye sehemu hii.

Hili ni gari aina ya "Toyota" yenye rangi ya fedha, likiwa limesimamishwa kwenye njia ya udongo. Madirisha yake ni meusi. Nyuma yake kuna milima mikubwa yenye miamba na sehemu zenye mimea. Gari linaonekana kuwa tayari kwa ajili ya safari.

Gari hili lenye muundo wa gari dogo linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye sehemu yenye nyasi. Mwanaume mmoja mwenye koti ya kijani anaonekana upande wa nyuma. Mazingira haya ni ya vichaka na miti mirefu.

Hili ni gari aina ya Land Rover yenye rangi ya kijani kibichi limeegeshwa kwenye lami. Nambari ya usajili la gari hili ni KEB 974.

Hili ni gari aina ya Toyota yenye rangi ya fedha. Gari hili limeegeshwa sehemu yenye nyasi pamoja na magari mengine. Lina maandishi ya jina, progressive credit loan, kuonyesha kuwa ni gari la kampuni ya kuwapa watu mkopo.

Magari manne yanaonekana yakiwa yameegeshwa kwenye nyasi. Eneo hili pia kuna miti mirefu na vichaka. Nambari za usajili ya gari tatu kati ya hizi yanaweza kusomeka. Magari hayo yanaonekana kuwa magari madogo ya familia.

Gari dogo jeusi aina ya Toyota limeegeshwa kwenye eneo la maegesho lenye matofali, gari hili lina milango minne na madirisha meusi, kando yake kuna gari aina ya lori dogo lenye rangi nyekundu.

Magari kadhaa yanaonekana yakiwa yameegeshwa kwenye sehemu ya nyasi. Mbele ya magari hayo, kuna watu ambao wameketi kwenye nyasi, wengine wakiwa wamesimama. Wanaonekana kuwa watu wenye wako kwenye sherehe, huku baadhi yao wakiwa wamebeba vyakula mkononi.

Gari hili nyeusi limeegeshwa kwenye sehemu yenye nyasi. Lina milango minne na madirisha meusi. Kando yake kuna mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Mbele yake kuna miti mirefu.

Hili ni gari aina ya subaru, lenye rangi nyeusi, likiwa kwenye mwendo au limeegeshwa barabarani. Nambari ya usajili ni KAG 528U. Gari hili lina vioo nyeusi. Kando yake kuna mimea mingi yenye rangi ya kijani kibichi.

Hili ni gari dogo jeupe la Suzuki Alto likiwa limeegesha kwenye barabara. Nambari ya usajili ni KDH 990J kwenye bati la mbele. Nyuma ya gari kuna miti na majengo.

Gari hili dogo jeupe lenye nambari ya usajili KCM 709K linaonekana likiwa barabarani labda kwa mwendo au limeegeshwa. Kando yake kuna mimea yenye rangi ya kijani kibichi.

Huu ni sehemu ya engine ya gari ikionyesha utata na mpangilio wa vipengele vyake kama vile battery , mabomba, sanduku la chujio cha hewa na kadhilika.

Magari manne yanaonekana yakiwa yameegeshwa kwenye nyasi. Eneo hili pia kuna miti mirefu na vichaka. kuna mwanaume anayeonekana akitembea akielekea upande wa kulia. Magari haya yanaonekana kuwa magari madogo ya familia.

Magari kadhaa yanaonekana yakiwa yameegeshwa kwenye sehemu yenye sakafu. Magari haya yana rangi tofauti moja yapo ikiwa nyeusi na nyingine nyeupe. Pahala hapa panaonekana ni pahala pa kuuuza magari haya.

Wanaume wawili waliovalia suti wanaonekana wakiwa kwenye mazungumzo ndani ya nyumba ya maonyesho ya magari. Mmoja anaonekana kuwa muuzaji wa magari huku akimwelezea mnunuaji gari lililompendeza.

Magari kadhaa yanaonekana yakiwa yameegeshwa kwenye sehemu yenye nyasi. Mojawapo wa magari hayo ni nyeusi na nyengine ni cha kijani kibichi. Kuna watu watatu ambao wanaonekana wakiwa kwenye majadiliano.

Hili ni gari aina ya toyota lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye sehemu yenye nyasi. Gari hili lenye nambari ya usajili KDA 650E ni la kampuni la mkopo.

Gari hili lenye rangi ya fedha linaonekana likiwa limeegeshwa ndani ya jengo. Kioo za dirisha yake ni nyeusi. Nyuma yake kuna gari lingine lenye rangi ya buluu likiwa maegeshoni.

Hili ni gari aina ya Toyota likiwa limeegeshwa barabarani wakati wa usiku. Mlango wake wa upande umeachwa wazi. Taa za nyuma zimewashwa zikitoa mwanga mwekundu. Namba za usajili wa gari hili ni KDR 963J.

Hili ni gari aina ya Toyota jeupe likiwa limeegeshwa barabarani. Madirisha ya gari hili ni meusi. Upande wanyuma kuna miti mirefu na nyasi zilizomea. Pia, kando yake kuna jengo lenye maandishi meusi juu yake.

Mwanaume aliyevalia koti jeusi na saa mkononi anachunguza taa ya nyuma ya gari jeusi. Anaonekana kuwa makini mno. Taa ya gari hilo limewashwa, mahala hapa huenda ikawa ni duka la magari.

Hili ni soko la uuzaji wa michongo mbali mbali. Baadhi ya michongo haya ni kama ,wanyama wa porini na michongo mengine ,ya kuweka kwenye nyumba. Mtu mmoja anaonekana akiwa ameketi mahala pale yuaweza kuwa ndio muuzaji wa bidhaa hizi.

Soko hili kubwa lina bidhaa mbalimbali vikiwemo viatu, manguo na mikoba vya kusafiria. Viatu hivi vina rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, manjano, nyeupe, nyeusi na mengineyo.

Hili ni soko lenye shughuli mingi. Bidhaa mbali mbali zinaonekana zikiwa zimepangwa vibandani. Baadhi ya bidhaa ni kama vile, ndizi, maembe, machungwa, nyanya mekundu, vitunguu, na mengineyo.

Hili ni soko lenye bidhaa mbali mbali. Sehemu huu haswa ni wa matunda. Matunda haya yamepangwa kwenye kibanda kwa mwonekano mwafaka. Miungoni mwa matunda haya ni kama vile, parachichi, machungwa, maembe dodo, na vile vile kiwano.

Hapa ni soko lenye bidhaa nyingi. Baadhi ya bidhaa hizi ni zikiwemo nyanya nyekundu, viazi, vitunguu, karoti, ndizi, mboga, matunda na mengineyo. Watu wawili wanaonekana mahala hapa, mmoja akiwa ni mwuuzaji na mwingine ni mnunuzi.

Hapa ni sokoni ambapo viatu vinauzwa. Viatu hivyo zimepangwa juu ya kibanda kilicho funikwa na ngunia nyeupe. Kuna viatu vya aina nyingi na pia vina rangi tofauti tofauti, kama vile njano, zambarau, nyeusi, buluu na vinginevyo.

Hili ni soko kubwa la uuzaji na ununuzi wa manguo. Nguo hizi za aina na rangi tofauti zimewekwa kwenye vibanda vya mbao. Katikati ya vibanda hizi, kuna njia ambayo inawaruhusu watu kupita.

Kibanda chenye muundo wa mbao, kinaonekana kikiwa kimetandazwa gunia ya rangi ya buluu. Lina bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, vitunguu na viazi. Vitu hivi vimegawa kwenye visehemu ili kurahisisha kazi pale mnunuzi anapokuja kununua.

Hili ni soko lenye bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi zinaonekana zikiwa zimepangwa kwneye makreti na mengine kwenye vibanda. Kuna bidhaa kama vile pilipili maji, tango, nyanya, vitunguu, viazi na mengineyo.

Hii ni soko yenye shughuli mingi ,kwa muonekano kuna watu wengi mahala pale wakiwemo wauzaji na wanunuzi pia kuna mizigo iliyo egeshwa mahala pale kuashiiria kuwa ni bidhaa zinazouzwa.

Hili ni soko lenye bidhaa tofauti tofauti. Baadhi ya bidhaa zinazouzwa hapa ni kama vile michongo, ngoma, manguo na kadhalika. Kuna watu wanaonekana wakiwa kwenye shughuli ya ununuzi na uuzaji.

Hili ni soko lenye shughuli mingi. Kuna wauzaji wa bidhaa tofauti tofauti ikiwemo: nyanya, vitunguu, mamboga, kabeji, karoti, mihogo na kadhalika. Pia kwa mtazamo, kuna ghorofa lililopakwa rangi ya nyeupe kwenye ukuta.

Hili ni soko lenye bidhaa nyingi. Baathi ya bidhaa hizi ni kama ndimu, biringani, tangawizi, mananasi, pilipilikali, hoho, mamboga, na mengineo. Kuna vikapu vya wateja kuchagulia bidhaa hizi wanapo kuja kununua mahala pale.

Soko hili kubwa lina shuhuli nyingi. Haina mbalimbali ya bidhaa zinaonekana zikiwa mahala hapa. Bidhaa hizi ni kama vile machungwa, ndizi, viazi na matunda mengineyo. Kuna watu kadhaa ambao wanaonekana wakiwa kwenye shughuli ya ununuzi na uuzaji.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi, soko hili lina bidhaa tofauti tofauti zikiwemo shuka na manguo. Watu wengi wanaonekana kwenye sehemu huu wakiwemo wanunuzi pamoja na wauzaji wa bidhaa.

Hili ni soko lenye shuguli nyingi. Umati mkubwa wa watu wamekusanyika karibu na bidhaa mbali mbali Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa nyanya nyekundu zilizopangwa kwenye visanduku. Pia kuna bidhaa kama vile mboga, matunda na vikapu. Wauzaji na wanunuzi wamechanganyikana.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi. Kwa mwonekano, ni msimu wa mvua. Kuna bidhaa tofauti tofauti sokoni humu. Bidhaa hizi ni zikiwemo matunda, maboga na mengineyo. Mazingira haya sio mazuri kwa wafanyi biashara.

Hili ni soko la maua. Watu wawili waliovalia koti za buluu wanaonekana wakiwa katika shughuli ya kupanga maua hizo. Kuna maua za rangi tofauti ikiwemo nyekundu, waridi, nyeupe na mengineyo.

Hapa ni sokoni. Kwa mwonekano, kuna bidhaa safi kama vile: nyanya, vitunguu, ndizi, kabichi, maboga, mahindi mabichi, viazi vitamu na matunda mengine mbali mbali. Pia, kuna watu kadhaa wakiwemo wauzaji na wateja.

Hili ni jengo kubwa la ghorofa lenye kuta za rangi za kahawia na kijani. Lina kibango chenye maandishi house to rent kuashiria kuwa nyumba hizi ni za wapangaji.

Bango kubwa limebandikwa kwenye ukuta wa matofali likiwa na maandishi to let yenye maana linapangishwa. Chini ya maandishi kuna nambari ya simu. Pia kuna lebo ndogo yenye picha ya paa la nyumba na jina.

Hili ni eneo lenye nyumba za kifahari nyumba hizi zimejengwa kwa mawe na paa la mabati ,matangi ya maji yanaonekana yakiwa kwenye sehemu ya juu ya nyumba hizo ,mazingira haya ni ya nyasi kavu.

Majengo yenye ghorofa yanaonekana yakiwa kando ya barabara. Jengo moja likiwa limepakwa rangi ya nyeupe na zambarau kwa ukuta. Mbele ya jengo hizi kuna vibanda ambavyo vinaonekana vinatumika na wanabiashara.

Hili ni jengo kubwa lenye kuta za rangi za kahawia. Paa lake ni la mabati. Kuna mimea yenye muonekano wa kuvutia zilizochongwa. Kuna miti mirefu pia kwa upande wa nyuma wa nyumba.

Hii ni nyumba kubwa ya kifahari yenye ghorofa iliyo jengwa kwa mawe na kuta za rangi ya kahawia. Madirisha yake ni makubwa na yameundwa kwa chuma na kioo, pia mule ndani kuna miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi.

Hili ni jengo la ghorofa lililopakwa rangi ya machungwa kwenye ukuta. Jengo hili lina madirisha mengi. Mbele ya jengo hili kuna magari mawili yaliyoegeshwa kwenye nafasi pia kuna mimea yaliyomea yenye rangi ya kijani kibichi.

Hili ni jengo lenye ghorofa kadhaa lililojengwa kwa matofali. Bango kubwa jekundu lenye maandishi TO LET limewekwa kwenye nguzo kuashiria kuwa vyumba au nafasi ndani ya jengo hilo zimepangishwa zote.

Kuna nyumba kubwa ya kifahari yenye ghorofa iliyojengwa kwa mawe na kuta za rangi ya manjano. Madirisha yake ni makubwa na yameundwa kwa mbao. Nyumba hii iko katika mazingira tulivu na ya kifahari.

Ubao wenye fremu nyekundu yenye maandishi meusi ianonekana mfumo wa kuongeza watu ndani ya jengo. Ubao huo umewekwa wima kwenye ukuta, huku jina la jengo likionekana wazi juu ya ubao.

Majengo mawili yenye gorofa, likiwemo moja kubwa na lingine ndogo, zinaonekana mahala hapa. Kuna gari jeupe mbele na mandhari inaonekana kuwa na nyasi, huku anga la bluu likionekana pia.

Hili ni jengo kubwa lenye kuta za rangi za kahawia. Paa lake ni la mabati la rangi ya blue . Mawingu meupe yanaonekana kwenye anga. Mazingira haya yanaonyesha ardhi ina nyasi kavu.

jengo hili ni ya ghorofa. majumba yaliyomo ni za wakodeshaji. Wasimamizi wa jengo hii, ni wahudumu za mali isiyo hamishika almaarufu huduma za bima ya mali.

Hili ni jengo la ghorofa ambalo ujenzi wake haujakamilika chini ya anga ya bluu yenye mawingu meupe. Ukuta wa jengo hili umepakwa rangi nyeupe. Kando yake kuna jengo lingine ambalo kwa mwonekano umekamilika.

Hili ni jengo kubwa lenye ghorofa lililopakwa rangi nyeupe na la kahawia kwenye ukuta. Kwenye mti mrefu kuna kibao lenye maandishi to let kumaanisha kuwa majumba hayo ni ya wapangaji.

Hili ni mojawapo wa maduka makubwa mjini, hii ikiwa sehemu ya kuoka mikate iliyojaa bidhaa tamu na zenye kuvutia. Kwa muonekano, kuna friji kubwa iliyopangwa keki na mikate ambazo ziko tayari kwa wanunuzi.

Ni sehemu ya duka kubwa lenye bidhaa nyingi . Bidhaa hizi zimepangwa katika rafu . Kuna matunda ya aina mbalimbali mahala pale. Baadhi zao ni zikiwemo parachichi, tikiti maji , mandizi na mengine mengi.

Hili ni sehemu ya duka kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu ili kuleta mwonekano mzuri na pia karatasi iliyonokolewa bai imabandikwa mahala hapo.

Hili ni duka kubwa na la kisasa lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Watu kadhaa wanaonekana humu ndani wakiwemo wanunuzi na wauzaji. Bidhaa zingine zimepangwa juu ya meza kama vile mboga.

Hili ni sehemu ya duka kubwa ya kisasa na lenye bidhaa mbalimbali, sehemu huu haswa ni wa kuweka mikate na makeki. Makeki haya yamepangwa kwa mwonekano ili kuvutia wateja wanapokuja kununua.

Duka hili kubwa na la kisasa lina bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu ili kuleta mwonekano mwafaka na kuwarahisishia wanunuzi kazi pindi wanapokuja mahala hapa.

Duka hili kubwa na la kisasa lina bidhaa mbali mbali ,bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu, ili kuwapa wateja kazi rahisi pindi wanapokuja kununua. Sehemu huu kuna viatu ambavyo vimepangwa juu ya meza ,ili kuleta mwonekano pale wateja wanapoingia ,ili wakaweze kuchagua.

Duka hili kubwa ni la bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu huu ili kuleta muonekano mzuri. Kuna mwanaume ambaye anaskuma troli lililo na bidhaa ambazo amechagua tiyari .Sehemu hii ni sehemu ya manukato.

Hili ni duka lenye bidhaa mbalimbali sehemu huu lina bidhaa kama vile mafuta ya mwili ,viatu vya wanafunzi vya shule, masharti ya wanaume na mengineyo, mbele kuna mtoto wanaonekana kama ameshikilia mkoba ishara kuwa anachagua ili yaweze labda kununua.

Duka hili kubwa la kisasa ni la kuuza bidhaa mbali mbali. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu na kuleta picha nzuri ya kuvutia. Humu ndani kuna wanunuzi pamoja na wauzaji. Mlangoni kuna askari aliyesimama ili kuhakikisha usalama pindi watu wanapoingia pale kununua.

Duka hili kubwa lina bidhaa kadhaa zinazouzwa. Bidhaa hizi ni zikiwemo uto, soda ya aina ya cocacola, nyama na mengineyo. Watu wanaonekana wakiwa mahali pale ambao wanaaminika kuwa ndio wauzaji.

Ni duka kubwa la kisasa lenye bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu ili kuleta mwonekano mwafaka. Mwanamke mmoja anaonekana akiwa anasukuma troli huku akichagua vitu ambavyo anahitaji.

Hili ni sehemu la duka kubwa la kuoka makeki na mikate. Mazingira haya ni masafi mno. Keki na mikate yamepangwa kwenye visanduku au pahali pa kuzihifadhi ili yaonekane ya kuvutia.

Hili ni sehemu la fuka kubwa lenye bidhaa mbalimbali. Bidhaa zinazoonekana hapa ni kama vile baiskeli zilizo na rangi tofauti tofauti .Pia kuna manguo kwa upande wa juu zilizowekwa kwenye vitundikio vya manguo.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa mbali mbali .Sehemu hili kuna bidhaa kama vile dawa za meno, na mafuta ya kujipaka. Watu wengine wanaonekana wakiwa kwenye shughuli humu ndani.

Duka hili kubwa ni la bidhaa tofauti tofauti. Sehemu hii haswa linausika na matunda na mamboga. Matunda yaliyopa mahali hapa ni kama vile, tikiti maji, mandizi, nyanya mekundu, mamboga tofauti tofauti.

Ni sehemu la duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali. Kuna mikate iliyowekwa kwenye visanduku. Pia kuna vitu ambavyo viko kwa mikebe kwa mwonekano halisi yaweza kuwa ni asali. Kuna matunda za aina tofauti tofauti ambayo yanaonekana mahala pale.

Duka hili ni moja wapo wa maduka makubwa mjini kenya. Upangiliaji wa bidhaa katika vikapu vinarahisishia wateja wanapokuja kununua. Friji imo humu ndani kwa minajili ya wateja wanaopenda vinywaji baridi. Limeajiri pia watu wengi ili kuwapa mapato yao ya kila siku.

Hili ni duka la kisasa lenye bidhaa nyingi. Bidhaa hizo zimepangwa kwenye rafu ili kuleta muonekano .Kuna aina mbalimbali ya soda na vinywaji vinginevyo vilivyopangwa pale, pia kuna troli zinazotumika na wanunuzi pindi wanapokuja kuchagua bidhaa kwenye duka hili.

Hili ni mojawapo wa maduka makubwa mjini kenya. Lina bidhaa nyingi mno na zimepangwa kwenye rafu, kulingana na aina yake pia bei, ilikuwapa wanunuzi kazi rahisi, pindi wanapokuja kununua.

Hili ni sehemu ya duka kubwa la kuuza bidhaa. Sehemu hii inaonekana kushughulika na godoro pekee yake. Godoro hizi zina rangi tofauti tofauti ikiwemo nyekundu, blue ,kahawia na samawati.

Duka hili kubwa linq bidhaa vya aina tafauti tafauti, sehemu hii inajihusisha na mambo ya viatu pekee yake , kuna viatu vya rangi tafauti kama vile nyekundu, nyeupe, sambarau, nyeusi, bluu na mengineo.

Hili ni duka la kisasa lenye bidhaa nyingi. Sehemu hii ina bidhaa kama vile nyanya mekundu, vitunguu, ndizi na matunda mengineyo. Bidhaa hizi zimewekwa kwenye visanduku vya mbao na vingine vikiwemo kwenye visanduku vya plastiki.

Huu ni mojawapo wa maduka mkubwa mjini Kenya. Kwa mwonekano, huu ni upande wa vinywaji kama vile bisi, mvinyo, juisi na mengineyo. Yamepangwa kwenye reki kwa aina yake ili yaweze kuvutia wateja wanaoingia humu.

Hili ni duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali . Bidhaa hizo zimepangwa Kwenye reki ili kuleta mwonekano mzuri. Mtu mmoja aliyejifunga barakoa anaonekana akiskuma troli huku wengine wakiwa kwenye shughuli zao.

Hili ni duka kubwa lenye bidhaa kadhaa. Kwa mwonekano bidhaa hizo zimepangwa kwenye reki huku zimenokolewa bei ili kurahisishia wanunuzi kazi wanapo kuja kununua vitu hivyo.

Ni sehemu ya duka kubwa lenye linauza bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizo zimepangwa kwenye reki ili kuleta muonekano mzuri ndani humu, kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wamebeba vikapu vya kuwekea bidhaa pindi wanapozichagua kwenye reki.

Hili ni duka la kisasa la kuuza bidhaa mbalimbali . Sehemu huu haswa ni wa kuuza matunda. Matunda mbalimbali yanaonekana yakiwa yamepangwa kwenye kifaa ambacho kimeundwa kama rafu. Matunda haya ni kama vile tikitikimaji, parachichi, maembe, machungwa, ndizi, mamboga na mengineyo.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la kuuza bidhaa. Sehemu hii inaonekana ni ya mafuta peke yake. Aina mbalimbali ya mafuta yamepangwa kwenye raki, ili kuleta mwonekano mwafaka na ili kuwapa wateja kazi rahisi ili wanapokuja kuchagua.